Magari yameegeshwa katika chumba hii. Magari ambayo yameegeshwa ni magari ya aina tofauti tofauti ambayo kwa ukweli yana rangi tofauti tofauti. Magari haya hayajaegeshwa kwa mpango ingine inaofaa. Gari ambalo linaonekana katikati ni gari ya rangi ya nyekundu mengine yakiwa meusi na meupe.

Hili ni duka. Duka hili linauza vifaa na bidhaa tofauti tofauti. Kando ya mlango wa duka hii kuna vibuyu kwa upande zote. Vibuyu ambavyo vina maji. Ndani ya duka hili kunaonekana kuwa kuna jokofu. Jokofu ambayo ina vinywaji tofauti tofauti.

Haya ni magari. Magari haya yameegeshwa kwa mpangilio unaofaa. Magari haya ni magari ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe. Yanaonekana ni kuwa yako zaidi ya magari manne. Magari haya pia yaonekana kuwa ni magari ya bei ghali.

Hili ni soko la matunda. Soko hili lina matunda ya aina tofauti tofauti ikiwemo ndizi, machungwa, maembe, paipai na kadhalika. Kwa umbali tunaona wanunuzi ambao wamekuja kukagua matunda haya.

Kijana huyu anatazama gari. Gari analolitazama ni gari la rangi nyeusi. Linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye jumba moja. Jumba hili laonekana ni jumba la kuuzia magari. Kuna magari ambayo yanaonekana kwa upande mwingine.

Gari hili refu jeupe limebeba gari ambalo ni la rangi ya blue . Gari ambalo limebebwa ni gari dogo kuliko ambalo limelibeba. Magari haya mawili yako uwanjani. Kwa upande mwingine kuna uwanja ambao ina nyasi ya kijani kibichi.

Hili ni duka. Mbele ya duka hili kuna baiskeli ambayo imeegeshwa na pikipiki pia ambayo imeegeshwa. Duka hili linaonekana kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mteja ambaye amesimama mbele ya duka hili akingoja kuhudumiwa.

Hili ni duka. Duka hili linauzwa vifaa tofauti tofauti. Vifaa hivyo vinaonekana kwa umbali vikiwa vifaa vya rangi tofauti tofauti. Lango la duka hili ni la rangi ya kijani kibichi.

Hili ni duka. Duka hili linauza vifaa na bidhaa tofauti tofauti. Mbele ya duka hili baiskeli limeegeshwa. Kuna jokofu kando ya mlango ya duka hii. Jokofu hii imebeba soda tofauti tofauti.

Hili ni duka. Duka hili linauzwa bidhaa na vifaa tofauti tofauti. Mbele ya duka hili kuna visanduku zaidi ya nne za soda, visanduku ambao vimepangwa kwa mpangilio unaofaa.